Hapa naona kuna watu ambao wameketi, na nyuma yao kuna watu ambao wameketi pia kwenye viti. Inaonekana hii ni jumba ya kupeana huduma za kiserikali, na nadhani hawa watu ambao wameketi wanangoja kuhudumiwa, pia naona hapo kuna matarakilishi, na nyuma yao pia kuna watu wanaohudumiwa.

Hapa katika picha hii naona kuna watu watatu ambao wamesimama na mbele yao kuna mtu mmoja anayehudumia tarakilishi .Inaonekana kuwa hawa watu wanangoja kupewa huduma fulani.

Katika picha hii naona kuna watu wawili ambao wamesimama, wamevaa nguo ya nyekundu na kichwa wamefunika, inaonekana hawa watu ni mawakili na mbele yao naona kuna rais wa Kenya na mfuzi mwingine ambao wamesalimiana.